Kati ya vilima vyenye kijani kibichi, mitambo ya kisasa ya kuzalisha umeme kutokana na joto ardhi inaendelea kuchakata nguvu za asili. Majengo ya mtambo huu yanaonekana yakiwa na mvuke unaopaa angani ishara ya shughuli ya nishati endelevu inayotokea chini ya ardhi.

Kundi la watu waliovaa kofia ngumu na reflekta zenye maandishi wamesimama katika kituo cha kusambaza umeme wakishiriki katika ukaguzi au maelekezo ya kiufundi. Mmoja wao anaelekeza mkono kuelekea miundo ya vifaa vya umeme, transfoma, swichi kubwa na minara yenye nyaya za nguvu zinazoashiria shughuli muhimu za usambazaji wa umeme.

Transfoma kubwa imewekwa katikati ya kituo cha usambazaji wa umeme chenye miundo mbinu ya chuma na nyaya za umeme zinazotangaza kwenye fremu za juu. Nguzo za chuma zenye taa zilizowashwa zinamulika eneo hilo zikionyesha hali ya usalama na ufanisi. Mandhari ya usiku pamoja na mpangilio wa miundo mbinu hiyo inasisitiza uimara na umuhimu wa kituo hicho kwa ugavi wa umeme.

Muundo mkubwa wa kituo cha kusambaza umeme umejengwa kwa minara ya chuma inayobeba nyaya za nguvu za juu ardhi imeezekwa kwa changarawe ili kusaidia katika usalama na upitishaji wa joto huku njia ya saruji iikipita kati kati taswira hii ni mfano wa miundo mbinu ya kisasa inayotoa huduma ya umeme kwa maeneo makubwa.

Kituo cha kusambaza umeme kina minara ya chuma ya umeme na nyaya nyingi za msongo mkubwa. Minara hiyo imeunganishwa kwa nyaya nyingi zinazoelekea pande mbalimbali zikionyesha mtandao mkubwa wa usambazaji wa umeme. Hii ni taswira ya miunddombinu muhimu ya nishati inayoonyesha jinsi umeme unavyosambazwa kutoka kwenye vianzo vya kuzalisha hadi kwa watumiaji wa mwisho.

Mnara mkubwa wa kusambaza umeme unasimama katikati ya mandhari ya kijani ya mashambani ukiwa na nyaya za juu zinazonyooshwa mbali hadi upeo wa macho. Ujenzi wake wa chuma unaonyesha uimara na teknolojia ya kisasa inayowezesha usambazaji wa nishati kwa maeneo ya mbali.

Mnara mrefu wa kusambaza umeme umesimama katikati ya shamba lililopandwa mazao. Umejengwa kwa chuma na umewekwa nyaya na viambatisho vya kusafirisha umeme wa msongo mkubwa. Mbele ya mnara kuna uzio wa waya wa chuma uliozungukwa na mimea ya porini ukitenganisha miundombinu ya umeme na eneo lenye kilimo. Hii ni taswira ya mwingiliano kati ya maendeleo ya kiteknolojia na maisha ya vijijini.

Majengo yaliyojengwa kwa mabati ya kijani na nyezo za kiasasa yamepangwa mbele ya eneo la mashambani. Maomba ya moshi au uingizaji hewa juu ya paa kuashiria matumizi ya viwanda maabara au miundo mbinu ya huduma. Mchanganyiko huu wa miundo mbinu ya kisasa na mazingira ya kijani inajenga hadithi ya uvumbuzi nishati na maendeleo yanayoendana na mazingira ya asili.

Minara ya chuma na nyaya nyingi ya umeme zimewekwa juu ya sakafu ya changarawa. Zinabeba majukumu ya usambazaji wa umeme kwa watu. Mandhari ya anga ni wazi, huku pembe za mbali zikionyesha upeo wa eneo hilo. Mpangilio wa minara hii unafuata teknolojia ya kisasa inayolenga kuboresha maisha ya kila sehemu ya jamii.

Mchanganyiko tata wa nyaya za umeme unaninginia juu ya nguzo za umeme ukifunua mandhari ya kisasa ya miundo mbinu ya usambazaji nguvu. Kamba nene, transformer na vifaa vingine vimefungwa kwa mpangilio.

Mandari ya kituo cha kushambaza umeme hujumuisha vifaa vya kisasa vya kudhibiti na kusambaza nguvu. Mwangaza hafifu wa jioni unaongeza uzito wa mandari hii kana kwamba inaeleza hadithi ya nguvu isiyoonekana lakini yenye madhara makubwa kwa maisha ya kila siku.

Mtambo wa kuzalisha umeme kwa njia ya mvuke ardhini umewekwa katikati ya mandhari ya milima na vilima. Minara ya baridi hutoa mvuke unaopanda juu ukiashiria uzalishaji na nishati hai. Miundo mbinu na usambazaji kama nyaya za umeme na barabara imeenea kuzunguka eneo hili. Taswira hii huakisi maendeleo endelevu na matumizi ya rasilimali za asili kwa ustawi wa jamii.

Nguzo ya umeme imesismama huku nyaya nyingi zikiwa zimejifunga na kuelekea pande mbalimbali. Nyaya zinapita kwa namna tata zikitengeneza mwonekano wa msongamano wa miundombinu ya mijini. Upande wa kulia kuna jengo lenye madirisha kadhaa likionekana kuwa sehemu ya mazingira ya mtaa.

Mtazamo wa juu wa kituo cha kuzalisha umeme kwa njia ya joto ardhi kilichopo kwenye eneo lenye milima na hali ya hewa kame. Kituo kina majengo makubwa yenye paa za kijani, minara ya kupoza inayotoa mvuke, mabomba yanayosafirisha nishati pamoja na vitengo vya umeme. Eneo linalozunguka lina nguzo za usambazaji wa umeme kuashiria jinsi nishati inavyosambazwa.

Mazingira ya kiteknolojia yanaonekana yanazingatia muundo wa mitambo ya nishati mbadala. Mvuke mwingi unatoka kuashiria matumizi ya joto la ardhini. Mabomba ya chuma yanapishana yakielekeza mtiririko wa mvuke au maji yaliyo moto. Mfumo huu unahusiana na uzalishaji wa umeme kwa njia endelevu ikizingatia matumizi ya joto la ndani ya dunia.

Mnara mrefu wa kusafirisha umeme unaonekana ukiwa na muundo wa chuma unaounga mkono nyaya za umeme wa nguvu kubwa. Anga ni ya buluu na lina mawingu yaliyotawanyika, likitoa mwonekano wazi wa miundo mbinu hii muhimu ya kusambaza nishati kwa umbali mrefu na juhudi za matengenezo zinazoendelea.

Nyaya za umeme za msongo wa juu zikipita kwenye eneo la wazi lenye majani na barabara ya vumbi. Nguzo ndefu za chuma zinaunga mkono nyaya hizo zikielekea kwenye kituo cha usambazaji wa umeme kinachoonekana kwa umbali. Anga ni buluu safi huku mawingu machache madogo yakiwa juu ya upeo wa macho.

Kiwanda cha umeme wa joto ardhi kilicho katika eneo lenye milima na misitu. Miundo mbinu ya kiwanda inajumuisha mitambo inayotoa mvuke ikiashiria mchakato wakuzalisha nishati ya joto ardhi. Mazingira yanazungukwa na uoto mnene huku anga likiwa safi na lenye mwanga wa asili.

Twiga anasimama kwenye uwanda wenye majani akijilisha kutoka kwenye kichaka huku mandhari ya mji yenye majengo marefu ikionekana kwa mbali. Mchanganyiko huu wa maisha ya mwituni na usanifu wa mijini huibua hisia kali za mabadiliko ya mazingira na jinsi wanyama wanavyoadhiriwa na upanuzi wa miji.

Mtu aliyevalia koti la kijani na kofia nyeupe anamlisha ndovu mchanga kwa chupa kubwa. Ndovu anakunywa kwa hamu huku baadhi ya maziwa yakimwagika kutoka mdomoni mwake. Mandhari ya nyuma ina miti na kijani kibichi ikiashiria kuwa tukio hili linatokea katika mazingira ya asili au hifadhi ya wanyamapori. Taswira hii inaonyesha uhusiano wa karibu kati ya binadamu na wanyama pamoja na juhudi za kuhifadhi na kulea wanyama.

Katika shughuli hii ya kupendeza ya kuhifadhi mazingira, watu kadhaa wanashiriki upandaji wa miti kwa ushirikiano. Wawili miongoni mwao wamepiga magoti wakijituma na kupanda miche kwenye udongo ulioandaliwa tayari. Hali hii inadhihirisha roho ya mshikamano katika juhudi za kurejesha uoto wa asili.

Mtu aliyevaa kofia ya usalama ya manjano, fulana ya kuonekana kwa urahisi na buti za manjano amesimama kwenye bustani yenye nyasi safi na mimea mbalimbali. Mikononi mwake anashikilia miche miwili ya mimea moja kila mkono. Bustani hiyo ina njia ya mawe inayopitia katikati na kwa nyuma kuna majengo yaliyotengenezwa kwa mabati. Mandhari hii inaonyesha juhudi za mtu huyo katika kazi za bustani au upandaji wa miti ikiashiria shughuli za mazingira au kilimo mijini.

Wakiwa wamesimama mbele ya majengo ya mabati katika mazingira ya mtaa wa kawaida. Kundi la wafanyakazi wa usafi wamevalia fulana za usalama za manjano, viatu vya kijani na glavu nyekundu. Mandhari ya nyuma inaonyesha maandishi kuhusu huduma za simu ikiashiria kuwa tukio hilo limefanyika karibu na duka au kituo cha huduma za simu.

Kwenye ardhi ya matope iliyozungukwa na majani yaliyoanguka. Kiboko mdogo anasimama kimya ngozi yake nyeusi iking'aa chini ya mwangaza hafifu. Kiboko huyu, tofauti na kiboko mkubwa wa kawaida ana mwili wa duara, mguu mfupi na sura ya kuvutia. Mandhari hii huibua hisia ya urari kati ya maisha mstuni na ulinzi wa viumbe adimu.

Njis ya matofali mekundu imezungukwa na uoto wa kijani kibichi na miti mirefu inayounda kivuli juu ya njia hiyo. Pande zote za njia kuna uzio mdogo wa mbao unaoelekeza watembea wa miguu. Mandhari hii ni tulivu na ya kupendeza ikiashiria kuwa ni sehemu ya bustani au hifadhi ya asili.

Katika eneo lenye shughuli nyingi za ujenzi, mchimbaji mkubwa wa kijani unafanya kazi ya kuchimba udongo karibu na mto au mfereji wa maji machafu. Watu kadhaa wamesimama karibu wakifwatilia kwa makini badhi yao wamevaa kofia za salama. Maandari inaagizi wakati wa kutengeneza au kurekebisha miundobinu labda kwa ajili ya usafi wa mazingira.

Kikundi Cha watu waliovaa mashati ya kijani ,viatu vya njano na fulana za kuangaza, kimejitokeza kwa pamoja kusafisha eneo lenye maji machafu. Wakiwa wameingia kwenye maji ya kina kifupi, wanakusanya taka na uchafu kwa mikono, ishara ya kujitolea kwao kulianda mazingira. Hii ni taswira ya mshikamano wa kijamii katika kukubaliana na uchafuzi mazingira .

Ngiri amejilaza ardhini kwa utulivu, pua yake kubwa ikiwa imetua kwenye mchanga wa kahawia uliyo kavu. Macho yamefungwa na ngozi yake yenye mashimo na nywele chache inaonyesha ugumu na asili yake ya jangwani. Mandhari inayozunguka ni tulivu na ya kawaida, ishara ya mazingira ya msituni au mbuga ya wanyama.

Eneo la nje limejaa shughuli za kusafisha nguo kwa mikono, likiwa na ndoo na beseni ya rangi tofauti yaliyofurika maji na nguo chafu. Mtu mmoja ameinama kwenye beseni akiendelea na kazi ya kuosha kwa bidii. Sakafu ni ya mawe na udongo, ishara ya mazingira ya vijijini au sehemu zenye changamoto za miundo msingi. Taswira hii inaonyesha maisha ya kila siku, kazi ngumu ya mikono na udhibitisho wa ustahimilivu wa jamii zinazotegemea mbinu za jadi za usafi wa nyumbani.

Tembo amefunikwa na vumbi la udongo wa rangi kutu akiwa amesimama kwenye udongo wa rangi hiyo hiyo. Ameinua mkonga wake juu labda kwa lengo kujipulizia vumbi au kutambua harufu katika mazingira yake. Tembo anaonekana mwenye afya na utulivu. Kwa nyuma, kuna kundi la watu eneo lilotenganishwa kwa kamba ya usalama wakiwa wanamtazama kipiga picha, au kushuhudia tabia yake kwa shauku. Mandhari hii inasisitiza uzuri maingiliano baina ya binadamu na viumbe wa porini.

Twiga anavuka barabara ya vumbi mbele ya gari jeupe. Mandhari inayozunguka ni ya savana yenye nyasi kavu lakini kwa umbali kuna majengo yanayoonekana ikiashiria kuwa tukio hili limetokea karibu na eneo la mjini. Ina taswira ya kuvutia inaonyesha mwingiliano wa moja kwa moja kati ya wanyamapori na shughuli za binadamu.

Katika mazingira yenye kijani kibichi kilicho tawanyika, mnyama mdogo anasimama kwa tahadhari. Ana pembe fupi zilizoelekezwa juu na rangi ya hudhurungi mwilini huku akiwa na alama nyeupe kwenye uso na tumbo. Majani na matawi yaliyomzunguka yanamfanya aonekane kuwa sehemu ya mazingira yake asilia. Taswira hii huibua uzuri wa wanyama pori wa Afrika, utulivu wa asili na maajabu ya maisha mwituni.

Mandhari hii inaonnyesha chagamoto kubwa hali kimazingira na kijamii katika eneo la makahzi duni lililokando ya mto. Nyumba za bati zimejegwa kwa mpangiliao wa dharura nyingi zikiwa katika hali duni ya kiufundi. Takataka nyingi zimesambaa kado ya mto plastiki ,nguo zilizochakaa na magamba ya vyombo zikidhihirisha uchafunzi maji na hatari afya kwa jamii inayozuguka.

Mfereji mkubwa wenye kuta wima umechimbwa ardhini na ndani yake kuna wafanyakazi waliovaa vifaa vya usalama kama kofia ngumu na fulana za rangi ang'avu. Wengine wanapima au wanafanya kazi kwa kutumia vifaa maalumu. Sakafu ya mfereji inaonekana kuwa ya zege ikiashiria maandalizi ya kuweka miundombinu. Taswira hii inaangazia hatua za uchimbaji na usalama kazini katika mradi wa ujenzi.

Ndege watatu wamesimama kando kando ya maji wakizungukwa na majani mabichi na mimea mirefu ya mwituni. Wanamiili meupe, vichwa vieusi na midomo mirefu iliyopinda. Mmoja wao anatazama chini kana kwamba anatafuta chakula. Mandhari hii asili ina utulivu wa kipekee ikiangazia maisha ya ndege porini.

Gunia la kijani limejaa taka mbalimbali kama karatasi, plastiki na maboksi. Likining'inia kwenye mizani inayopimwa uzito wake. Nyuma yake kuna rundo kubwa la taka zinazo fanana, ikiasheria kuwa eneo hili ni kituo cha usanyaji au usimamizi wa taka. Mandhari inaangazia juhudi za kuchakata taka na umuhimu wa uzani katika kupanga au kuuza taka kwa ajili ya kurejelezaji.

Katikati ya uwanda wa kijani, mbuni mwenye shingo ndefu anatembea kwa utulivu, miguu yake mirefu ikigusa nyasi laini. Karibu naye, paa wawili wamesimama karibu na mti wenye kivuli masikio yao yakiwa macho kwa kila sauti ya porini. Mitikiti na vichaka vinajaa nyuma yao vikiunda pazia la kijani na kutengeneza mandhari ya kuvutia makazi ya asili.

Kifaru mwenye pembe mbili amesimama kwenye juu ya nyasi ndefu katika mazingira ya mwituni. Mwili wake mkubwa na ngozi nene ya kijivu inaonyesha uimara wa myama huyo wa porini. Mandhari ya nyuma imefifia ukungu wa rangi, ikiashiria kina na umbali wa mazingira ya asili ama savanna .

Kundi la mbuni linatembea na kusimama kwenye uwanja wa majani huku nyuma kukiwa na mandhari ya jiji lenye majengo marefu na ya kisasa. Mkusanyiko huu wa wanyamapori katika mandhari ya jiji huwalisha mgongano wa kuvutia kati ya maumbile na maendeleo ya binadamu. Mandhari ya asili hukutana moja kwa moja na miji ya kisasa.

Taswira hii ya porini inaonyesha nyati wawili karibu na maji. Mmoja akiwa amesimama mbele huku mwingine akiwa nyuma yake akielekea kunywa. Pembe pana na mwonekano wa manyoya yao ukionyesha hadhi ya wanyama hao wakubwa. Katika maji, ndege mweupe anaonekana akiandamana nao katika utulivu wa mazingira ya asili.

Pundamilia anatembea kwenye eneo kavu lenye mawe na uoto adimu. Nyuma yake, kilele cha barafu cha milima Kilimanjaro kinainuka kwa uzuri hukamilisha mandhari ya kipekee ya Afrika Mashariki. Mbingu safi ya buluu huangaza mandhari nzima na mwangaza wa jua unaangaza mwili wa mnyama huyo.

Kundi la korogwe mwenye taji wa kijivu wamesimama karibu na eneo la maji wakiwa wamesimama kwa utulivu na hadhari. Wana miili ya kijivu, mabawa meupe yenye madoa ya dhahabu na nyeusi na vichwa vilivyopambwa kwa manyoya ya dhahabu kama taji. Umbo lao lina mvuto wa kifalme.

Chini ya paa la jikoni la kisasa la taasisi, sufuria tatu kubwa za chuma zimepangwa kwa mstari kwenye jukwaa la saruji. Mtu anasimama mbele akiwa ameshika kitambaa mkononi, labda akisafisha au kuandaa kwa ajili ya kupika. Mandhari yote ina ladha ya maandalizi ya chakula kwa wingi.

Eneo hili limejaa harakati za usafi wa nguo katika mazingira ya nje ya jamii. Chini ya paa la bati watu kadhaa wamejipanga kila mmoja kwenye nafasi yake, wengine wakipiga magoti karibu na beseni zilizojaa sabuni na maji, wengine wakisimama wakinyoosha mikono kuosha au kukamua nguo.

Katika eneo la maji linalozungukwa na majani. Ndege mmoja ameruka kwa ustadi huku mabawa yake yakitawanya matone ya maji angani kwa kishindo cha nguvu. Miale ya jua huakisi mwili wake kwenye uso wa maji ikitengeneza tafswira maridadi ya uzuri wa mwendo wa asili. Mbali kidogo, ndege wawili wamesimama kimia juu ya maji wakichunguza au wakisubiri zamu yao..

Katika ukumbi wa ndani wenye ghorofa za viti vya njano vilivyopangwa mviringo. Kikundi cha watu hufanya ngoma za kitamaduni kwa shauku wamevalia mavazi ya kifahari yaliyojumuisha mavazi yaliyotengenezwa kwa manyoya na nyuzi asilia. Baadhi yao wanapiga ngoma na ala nyingine za upigaji. Hali ni ya msisimko na fahari ya kiutamaduni tukiangazia urithi hai unaoendelezwa kupitia sanaa ya uigizaji na muziki wa asili.

Mabanda mengi yamejengwa kwa mabati ya kuchaka yakiandamizwa karibu katika eneo lililojazana nguzo za mbao na nyaya za umeme zilizotandaa. Licha ya msongamano na hali duni kuna mandhari ya milima yenye kijani kibichi ishara ya uzuri wa asili uliyokaribu na mazingira ya changamoto.

Taswira ya jiji lenye majengo marefu ya kisasa imejifunga chini ya anga yenye mawingu mepesi. Baadhi ya majengo yana rangi na usanifu wa kipekee ikiwemo moja lenye mchoro kubwa na jingine lenye mnara wa saa. Mandhari hii inaonyesha uchangamfu wa miji inayokuwa kwa kasi ambapo biashara, makazi na utamaduni huungana.

Mabomba ya buluu yamepangwa kwa mstari sambamba, juu ya daraja la saruji linalovuka juu ya maji safi, yenye kivuli cha kijani. Kila bomba limeungwa kwa mabano ya chuma, yakilifanya daraja kuwa dhabiti na madhubuti. Sehemu ya nyuma kuna nyasi na miti inayozunguka, ikiashiria kuwa eneo hili limo karibu na mazingira ya asili.

Mifuko ya plastiki ya aina mbalimbali imesambaa ardhini karibu na mto. Watu wachache wanahusika kwa bidii. Mmoja amesimama akishika mfuko wa kijani. Mwengine ameketi karibu na maji akizungukwa na mifuko myeupe kama kisiwa kidogo cha ari na kazi. Mwendo wa mikono yao inaonyesha azma ya kuondoa uchafu ili kuipa dunia nafasi ya kupumua tena.

Kundi la ngombe, kondoo na mbuzi wanachungulia kuenda maeneo tofauti ya kijani. Kila mmoja likionyesha taswira ya ustawi wa mifugo. Wingu angani linauza hali ya utulivu ya baada ya mvua au asubuhi baridi huku mandhari ya mashambani yakichanganya uzuri wa asili na kazi ya binadamu.

Maporomoko madogo ya maji yanatiririka juu ya miamba iliyofunikwa na ukungu wa kijani, yakitengeneza mapovu meupe mazito wakati yanapogonga sakafu ya mwamba. Kushoto mizizi mikubwa ya miti imeshikamana na miamba kana kwamba inalinda dhidi ya mmomonyoko huku bomba la kijani likipita kwa mlalo juu ya mizizi hiyo.

Chui mwenye madoa anatembea taratibu juu ya nyasi zilizotanda ardhini. Anaonekana kuwa pekeake akivuka eneo kwa tahadhari. Nyuma yake kuna matawi na magogo yaliyolala yakionyesha mazingira ya asili au sehemu iliyobuniwa kuiga mandhari ya mwitu.

Taka imetanda eneo kubwa huku plastiki zikionekana kama ushahidi wa matumizi ya vizaki vilivyo karibu na kura hizi. Mchanganyiko wa chupa, mifuko, masanduku, na vipande vingine umeunda saku nene la uchafu. Hii inakazia uwezo wa ardhi kushughulikia mizigo hiyo. Kando kuna miti iliyokua katika atari ya pikochero wa watu, tukikatana na kuchangia uchafuzi wa eneo hilo.

Kando ya kingo za bwawa lenye tope. Mamba mkubwa mwenye ngozi ya mabamba na madoa yaliyopauka, amelala. Mkia wake umejikunja kwa upole huku kichwa chake kikielekezwa majini. Upeo wa mbele unaakisi utulivu wa mazingira ya porini. Mandhari hii ni somo la uvumilivu na ustahimilivu wa viumbe waliobobea kuishi katika mazingira yenye changamoto.

Katika eneo lenye majani na miti ya kijani, kundi la wanafunzi limekusanyika kwa shughuli ya upandaji miti. Wengine wanabeba mitungi ya kumwagilia maji, huku wengine wakishikilia miche ya miti midogo iliyopandwa kwenye mifuko ya plastiki nyeusi. Taswira hii inaonyesha ushiriki wa vijana katika kulinda mazingira na kuthamini maisha ya mimea.

Mto tulivu unapenye katikati ya uoto mnene wa kijani , kingo za mto zimefunikwa na majani marefu na miti ya haina mbali mbali na baadhi matawi yameinama kuelekea majini kwa upole. Mandhari hii ya asili isioguzwa inaangaza kwa utulivu ikiwakilisha mazingira yenye hewa safi.

Taswira inaonyesha kundi la watu wakishiriki katika shughuli ya upandaji miti kwenye mazingira ya kijani. Moja wao anashikilia mcha mdogo wa mti ulio pandikizwa kwenye chupa au kovu huku mwingine akiwa ame valia kofia maalum inayodokezwa kuwa huenda ni mgeni rasmi au kiongozi wa shughuli hio. Mandhari hii inaonyesha uzingatiaji za milaa za upandaji miti kama juhudi za kupambana na mabadiliko.

Katikati ya uwanja wa kijani kibichi, kundi la mbuni watano wanapita taratibu juu ya majani yanayotikiswa na upepo. Maumbo yao ya kuvutia, shingo ndefu na miguu refu yanajitokeza kinyume na mandhari isiyotarajiwa ya majengo marefu yanayojivunia katika mandhari ya jiji.

Kifaru huyu mkubwa anajitokeza kwa utulivu katika uwanda wa majani uliochanua. Mwili wake mkubwa ni wenye ngozi ya kijivu iliyochakaa. Kijani cha ardhi na mimea ndogo inajitokeza kumzunguka kama duara, ikisisitiza uhusiano wa karibu kati ya mnyama na mazingira.

Sakafu ya zege yenye nondo imetandazwa katikati ya eneo la ujenzi huku mbao za kutengeneza kuta zikiwa zimechongwa na kuundwa kwa usahihi. Pembe za mbao na nondo zinashikiliwa na mihimili ya chuma kuonyesha hatua ya mwanzo ya kujenga jengo imara.

Mistari ya miche ya kahawa imepangwa kwa ustadi juu ya udongo mwekundu wenye rotuba, Huku majani ya kijani kibichi yakisambaa kwa wingi kuashiria afya njema ya mazao. Mazingira hayo ya shambani yaliyojaa uhai chini ya anga lenye mawingu mepesi, huleta taswira ya uvumilivu na bidii katika kilimo.

Lamba ya maji ya vijito imetulia juu yake yanaela majani bana ya pwawa baadhi rangi ya njano kutokana na mapadiliko wa msimu au mjakato wa kuoza chini ya maji yenye kisa kidogo Kuna dalili za mimea mengine majini ikikuwa kimya kimya.

Ngiri mwenye kwato Kali na pembe kubwa zilizo pinda amelala Kwa utulifu kando ya usia ya waya akifumba macho kana kwamba anapumzika au kutoa mawazo ya nyika mafumbi majani yaliokauka na miiba inayosunguka mwili wake kuunda mandhari uitaji uasili na maisha yasiyo na mbwembwe.

Maporomoko madogo ya maji yanatiririka kwa utulivu juu ya miamba yenye tabaka kadhaa. Katikati ya msitu wenye mimea minene na kijani kibichi. Maji yanapenya katikati ya majani na mizizi yakishuka hatua kwa hatua hadi kwenye beseni la asili chini yake. Upande wa pembeni kuna mimea yenye majani mapana na mazabibu inayoning'inia.

Mabasi ya viazi na vikapu vya mihogo, pamoja na nyanya na vitu vingine, vimepangwa kwa ustadi katika banda la soko. Vikapu vilivyojaa viazi vinaunda safu ya mbele inayoivutia macho. Etagi imetandikwa mihogo mikubwa iliyopangwa juu ya mbao. Pembeni, nyanya na vitu vingine vimepangwa kwa ulingo wa mlingoti, hali inayowakilisha mtindo wa soko wa kienyeji uliojaa mpangilio wa kimkakati na ubunifu wa kimazingira.

Eneo la wazi limejaa watu wanaoketi na kusimama kandokando ya mtaro mkubwa wa maji machafu uliojaa tope, taka na uchafu wa kila aina .Majani yaliyokauka na viplastiki vilivyokwama ndani ya mtaro vinaonyesha changamoto kubwa ya usafi wa mazingira.

Simba jike ameketi juu ya mnara wa mawe katikati ya uwanja wa nyasi akiwa ametulia na kuangalia upande wa kushoto kwa umakini. Mandhari ya nyuma inaonyesha majengo marefu ya kisasa yakichomoza jijini yakififia taratibu kupitia ukungu wa mbali. Seti hii ya asili dhidi ya ustaarabu wa binadamu unaonyesha mgongano na uhusiano wa ulimwengu wa wanyama na maendeleo ya mijini.

Gari ya fedha, na gari jeusi yameegeshwa barabarani mbele ya ukuta uliochorwa. Mchoro huo una vipengele vya umbo la mviringo, mistari yenye mwelekeo wa kisanii, na rangi zenye kuangaza. Pembeni kidogo kuna sahihi ya msanii ikivutisha kazi hiyo na mbunifu wake. Mandhari inaonyesha mwingiliano wa sanaa, kusafiri, na maisha ya mjini.

Nyati wawili wamesimama ndani ya bwawa au sehemu ya maji yenye matope, wakioekana kutulia. Nyati wa mbele anakodoloa kamera akiwa na pembe zilizokunjika, huku mwingine akiwa nyuma yake, uso wake ukionekana nusu tu. Mandhari ya nyuma inaonyesha barabara ya udongo na uota wa kijani, na angani kuna mawingi meupe yanayotanda chini ya anga ya samawati.

Katika eneo la maji yaliyojaa taka, watu kadhaa wamevaa vesti za rangi kali na buti, wakiwa wameshika zana kama miiko wakifanya kazi ya usafi. Vifurushi vya plastiki, mifuko na vibande vya magamba ya miti vimetapaka pembezoni. Majengo yaliyotengenezwa kwa mabati na mbao yanaonekana upande wa nyuma yakionyesha mandhari ya mtaa wa mji. Mazingira yanaonyesha juhudi za kurejesha usafi katika sehemu iliyokuwa imehadhiriwa na utupaji holela wa taka.

Mifuko ta plastiki yamezagaa ardhini kwenye eneo la wazi huku mtu mmoja akionekana kusanya au kupangwa baadhi yao. Mandhari hii ina akisi hali ya uchafu wa mazingira lakini pia inaibua tafakari kuhusu juhudi za urejeleaji au ukusanyaji wa taka kwa madhumuni ya matumizi mbadala.

Mtalii anasimama katikati ya korongo lenye kuta za mawe zilizochongwa kwa maumbile, huku mimea ya kijani ikiwa imechipua kati ya mipasuko ya mwamba. Chini kuna mkondo wa maji au eneo lenye unyevunyevu linaloonyesha athari za mmomonyoko wa maji. Mazingira ya asili yanayoizunguka yana miti midogo na vichaka yakisisitiza utulivu na uzuri wa maeneo ya kiasili yanayofaa kwa uchunguzi wa kikolojia.

Eneo lenye msongomano mkubwa linaonekana likiwa na nyumba za mabanda zilizojengwa kwa mabati na mbao na vifaa vingine vya kujitosheleza. Takataka zimetapakaa ardhini karibu na njia ya kupita. Mandhari hii huakisi mazingira ya makazi ya muda au mitaa isiyo rasmi ambako changamoto za kijamii na kiuchumi hujitokeza kwa uwazi.

Mandhari ya kijani kibichi yenye mito midogo, majani na miti inaonekana. Kuna sehemu zenye mimea inayostawi na mnara wa maji kwa mbali unazidisha mandhari hiyo. Mto mdogo unapita katikati ya majani ukisisitiza uzuri wa mazingira asilia na umuhimu wa uhifadhi wake.

Twiga kadhaa wanatembea kwenye nyasi za kijani wakielekea upande mmoja. Wana shingo ndefu na miili yenye michirizi ya rangi tofauti. Anga ni la buluu safi likitengeneza mandhari ya kupendeza ya savanna. Miondoko yao inaonyesha ustaarabu wa wanyamapori katika mazingira yao ya asili.

Mtu aliyevaa sare ya kijani yenye mistari inayoakisi mwanga pamoja na kofia nyeupe anaonekana amesimama katika eneo lenye watu wengi. Mikononi mwake ameshikilia gunia kubwa huku akielekeza mkono wake Kwa ishara Fulani. Mazingira yanaonyesha shughuli za kijamii zinazoweza kuwa na uhusiano na usafi wa mazingira au usimamizi wa taka.

Watu watatu waliovaa mavazi yenye mwonekano wa juu wanajihusisha na usafi katika eneo lenye uchafu mwingi. Wanatumia vifaa vyenye mpini mrefu kusafisha taka kutoka kwenye eneo la maji. Mazingira inaonekana kuwa na taka nyingi ikiwa ni pamoja na mifuko ya plastiki, chupa na mabaki mengine. Hatua hii inaonyesha jitihada za kupambana na uchafuzi wa mazingira.

Vifaru wawili wako katika mazingira ya asili. Kifaru mmoja amesimama karibu na uzio wa mbao akielekea kwenye kifaru mwingine ambaye amelala chini. Kando kuna uoto wa kijani ikiwa ni pamoja na miti na vichaka. Mandhari inaonyesha mazingira ya hifadhi ya wanyamapori.

Mto mdogo unapita katikati ya eneo la mijini. Watu kadhaa wanaonekana, moja akitembea kwenye njia ya udongo, mwengine yupo mbele akitembea juu ya njia hiyo huku wa tatu akiwa amesimama karibu na vichaka vya kijani. Upande wa mto kuna taka na mabakio yaliyozagaa yanaonyesha changamoto za usafi wa mazingira.

Hatari za mafuriko zinaonekana katika eneo lenye makazi duni. Maji ya rangi ya kahawia yanaonekana yakitiririka kwa kasi huku wakazi wakijaribu kuokoa mali zao. Majengo yaliyojengwa kwa mabati yanaonekana yakiwa yameharibika au kuathirika na mafuriko.

Swara moja anatembea kwenye barabara ya vumbi. Ana manyoa ya kahawia yenye kivuli cha nyekundu na tumbo jeupe. Pembe zake ni ndefu na zimepinda nyuma. Kwa mbali kuna majengo ya mji yakitoa tofauti kati ya wanyama pori na mandari ya mjini.

Kundi la watu linafana kazi ya kusafisha maji yaliyochafuliwa. Wamevaa fulana zenye rangi ya ngavu na kutumia zana zenye mpini mrefu, kuondoa takataka kutoka kwenye maji. Kwa nyuma kuna rundo kubwa la taka, huenda ni eneo la dampu.

Kituo cha uokoaji wa ndovu ambapo mtu aliyevaa koti la kijani na buti, anawalisha ndovu wachanga kwa chupa kubwa ya maziwa. Ndovu mmoja amelala kwenye ardhi yenye rangi nyekundu, huku mwingine akipokea maziwa. Nyuma yao kuna watu kadhaa waliovaa mavazi yanayofanana na kikundi cha watazamaji nyuma ya uzio wakifuatilia shughuli hiyo.

Shughuli ya kubomoa jengo la mabati na mbao inatekelezwa na mchimbaji huku vipande vya chuma na mbao vikiwa vimetapakaa kwenye eneo hilo. Hali hii inaonyesha mchakato wa ujenzi na upiaishaji wa maeneo ya mjini.

Ndovu mdogo anatupa mchanga mgongoni kwa kutumia mwongo wa pua yake. Mwili wake umefunikiwa na vumbi jekundu kahawia huku akisimama juu ya ardhi yenye rangi sawa. Katika mandhari ya nyuma watu wawili wamevalia makoti ya kijani na buti, huenda niwalezi au wafanyikazi wa hifadhi ya wanyamapori. Kitendo hiki cha kutupa vumbi ni tabia ya kawaida ya ndovu kwa ajili ya kulinda ngozi dhidi ya wadudu najua kali.

Makaazi duni yaliyojengwa kwa mabati na vifaa vingine visivyo imara yakiwa yamekusanyika karibu na mto mchafu wenye takataka. Watu wachache wanatembea kando ya njia wengine wakisimama na kuzungumza. Uchafuzi wa mazingira umeenea ukisisitiza changamoto za miundo mbinu na ustawai wa jamii katika eneo hili.

Punda milia wawili wamesimama kwenye nyasi huku nyuma nyao kukiwa na mandhari ya mji wenye majengo marefu yakiwemo mojawapo lenye umbo la kipekee. Mchanganyiko wa wanyama pori na muundo wa mji unotoa taswira ya kuvutia na ya kipekee ikionyesha jinsi mazingira ya asili na maendeleo ya binadamu yanaweza kuwepo pamoja.

Wafanyakazi wawili wa usafi wanashughulikia rundo kubwa la uchafu wa mvua na matope wakitumia koleo na vifaa vingine vya kusafisha. Mandhari ya nyuma inaonyesha watu kadhaa wakitembea nao wengine wakisimama, pamoja na pikipiki na vibanda vya soko. Ukiangazia juhudi za kudumisha usafi wa maeneo ya mijini.

Katikati ya msitu mnene kuna muundo ambao unaojificha kati ya mti. Muundo huu unaweza kuwa nyumba ya mti au mnara wa kutazama ukiwa umejengwa kwa mbao zinazochangamana vizuri na mazingira. Majani na matawi yanafunika kwa kiasi fulani, yakipa eneo hili hisia ya utulivu na muungano kati ya usanifu wa binadamu na mandhari asilia.

Eneo lenye makazi yaliyojengwa kwa vifaa vya mchanganyiko kama mabati, mbao na udongo. Kuna rundo kubwa la taka linalojumuisha chupa za plastiki, mifuko na mabaki mengine. Ardhi ni kavu na yenye vumbi huku maji machafu yakitiririka katika eneo hili. Mazingira yanaonyesha hali ya maisha yenye changamoto hususan katika suala la usafi na miundo mbinu.

Simba wawili wamelala kwenye nyasi katika mandhari ya Savannah . Simba wa kushoto ananguruma kwa nguvu huku mdomo wake ukiwa wazi kabisa. Wakati simba wa kulia amelala na mdomo wake ukiwa umefunguka kidogo. Nyuma kuna uwanja wa majani na anga lenye mawingu kiasi. Mwonekano wa simba hao unaonyesha nguvu na uwepo wao katika mazingira yao ya asili.

Simba mchanga analishwa maziwa kwa chupa ya mtoto. Mtu aliyemshikilia anaonekana kwa sehemu huku mikono yake ikishikilia chupa yenye alama za vipimo vya maziwa. Taswira hii inaonyesha hali ya kipekee ambapo mnyama wa porini anapata malezi kutoka kwa binadamu; ikisisitiza uhusiano wa kipekee kati ya wanadamu na wanyama pori.

Kundi la wafunizi wamezunguka mtu anayeshikilia mche wa mti na anaonekana kuwaelekeza watoto kuhusu upandaji miti. Elimu ya mazingira inasisitizwa kwa kuwafundisha watoto kuhuzu utunzaji wa mazingira kupitia vitendo vya upandaji miti.

Watu wachache wamekusanyika kando ya mto wenye maji yenye rangi ya tope wakijaza majitaka kwenye madumu ya plastiki yenye rangi ya njano. Madumu mengi yamewekwa ardhini huku wengine wakichuchuma wakihangaika kuhakikisha maji yameingia bila kupotea. Mazingira yanaashiria hali ngumu ya upatikanaji wa maji safi jambo linaloathiri jamii nyingi duniani.

Swala mwenye pembe ndefu amesimama kwenye nyasi akitazama upande wa kushoto. Nyuma yake kuna swala mwingine aliyefichika sehemu. Katika eneo la nyuma gari jeupe lasafiri likiwa na mtu ndani yake linaonekana. Mazingira yanaonyesha uwanda wa majani ulio na vichaka na miti kwa mbali. Mandhari hii inaelezea jinsi ya wanyamapori wanavyoweza kuingiliana na shughuli za kibinadamu.

Watu watano wamesimama ndani ya mto wakishirikiana kuondoa takataka na uchafu mkubwa kutoka kwenye maji. Wanatumia mikono na zana kuvuta nje taka zilizofungwa kwenye mifuko ya plastiki nyeusi. Maji yanatiririka kwa kasi ya wastani na watu hao wamejipanga kwa namna inayoonyesha mshikamano katika kusafisha mto huo. Tukio hili linaangazia juhudi za kupambana na uchafuzi wa mazingira na umuhimu wa kushiriki katika utunzaji wa ikolojia safi.

Kuna tumbili wawili walioketi kwenye nyasi, moja akiwa ameshikilia tumbili mdogo. Tumbili mkubwa ana uso mweusi uliyozungukwa na manyoa meupe huku tumbili mdogo akiwa na sifa sawa lakini kwa ukubwa mdogo.

Kundi la pundamilia wamesimama kwenye njia ya udongo katikati ya nyasi. Kwa nyuma kuna majengo marefu ya jiji yanayoonekana kwenye upeo wa macho. Taswira hii inaonyesha muunganyiko wa mandhari asili na maendeleo ya mjini ikitoa mtazamo wa kipekee kati ya wanyama pori na miundo mbinu ya binadamu.

Eneo la usafiri wa umma lenye shughuli nyingi linaonyesha magari kadhaa na basi kubwa yakiwa yameegeshwa kando ya barabara. Kila gari lina maandishi yanayoonyesha muelekeo wake. Juu ya magari haya kuna mabango yenye maelezo ya njia na nauli. Pembeni mwa barabara kuna maduka mbalimbali. Watu wanatembea huku na kule wengine wakisubiri magari au wakifanya manunuzi. Hali inayoonyesha shughuli nyingi za kila siku katika kituo cha usafiri.

Mandhari hii inaonyesha barabara yenye shughuli nyingi ambapo watu kadhaa wanapanda gari la usafiri. Kuna mabango kwenye gari yanayoonyesha nauli kwa njia mbalimbali. Hii ni taswira ya maisha ya kila siku ya usafiri mjini ambapo magari hutoa huduma muhimu kwa wakazi wa jiji.

Mtu aliyevalia reflector amesimama barabarani, akiinua bango lililojaa majina ya vituo maarufu vya usafiri. Haya ni maeneo muhimu kwenye njia ya usafiri wa umma jijini, yanayoonyesha mwelekeo wa gari. Bango la pili, lililo chini ya la kwanza linaonyesha bei ya nauli. Kwa nyuma, kuna watu wakiwa kazini au wakipita kwa shughuli zao. Mandhari ya asubuhi yenye shughuli nyingi, jijini haswa ya usafiri.

Gari la rangi ya chungwa limeegeshwa mbele ya jengo lenye madirisha na mapambo ya buluu. mtu mmoja anasukuma troli iliyobeba mizigo mbalimbali karibu na basi hilo. naye wengine wamesimama na kukaa karibu na jengo hilo. Mandhari yote inaonyesha shuguli nyingi za kila siku katika kituo cha usafiri.

Gari jeupe lenye maandishi limeegeshwa barabarani likiwa limezungukwa na watu kadhaa, wengine wakizungumza, wengine wakibeba mizigo. Hii ni gari la usafiri wa umma maarufu kama matatu linalotoa huduma ya moja kwa moja kati ya jiji na mji wa Nakuru. Hii ni taswira ya maisha ya kila siku mjini, mchanganyiko wa usafiri na biashara ndogo ndogo.

Barabara ya jiji imejaa msongamano wa magari na harakati za kila siku za usafiri. Mbele ya magari kuna afisa wa usalama aliye vaa fulana ya njano yakiashiria uelekeo wa magari ishara ya mpangilio katika pilka pilka za jiji. Pikipiki na magari madogo yanachanganyika kwa kasi tofauti.

Bango lililoshikiliwa juu ya mti lina maandishi. Hili ni bango la kuonyesha njia au maeneo yanayohudumiwa na usafiri wa umma. Eneo linalozunguka lina magari yaliyoegeshwa na watu wakitembea ikiashiria kuwa ni sehemu yenye shughuli nyingi za mijini, huenda ni kituo cha magari.

Mandhari hii inaonyesha barabara yenye shughuli nyingi ambapo basi la rangi nyingi lime egeshwa kando ya barabara. Mandhari hii inaonyesha pia mtindo wa magari ya usafiri wa uma maarufu kama matatu ambayo hupambwa kwa ubunifu wa kipekee. Kando ya basi kuna watu kadhaa baadhi wakiwa na mabegi wengine wakipitia tu, ikiashiria kuwa eneo hili ni kituo cha kupandia au kushukia abiria.

Barabara pana yenye njia kadhaa inaendeshwa na magari tofauti kama vile traki kubwa , magari madogo na pikipiki zikielekea na kurudi kwa kasi. Ukuta wa katikakati unagawanya njia za magari huku miti ikiendelea kutoa kijani pembeni ikiwepo uwiano katika maendeleo na mazingira. Mandhari hii inaonyesha shughuli za usafiri katika miji.

Katika mandhari hii ya jiji lenye shughuli nyingi, tunaona gari la abiria likiwa sehemu ya magari yanayohudumu njia ya Kiraini hadi Othaya. Bango kubwa juu yake linaeleza wazi mtandao wa usafiri wa shirika hilo, ukiashiria mfumo wa kusimama usafiri wa umma kwa utaratibu wa kikundi. Pembeni na nyuma yake, kuna watu wakitembea na wengine wakiwa na mikoba ikiashiria kuwa ni kituo cha usafiri.

Bara bara ya jiji imejaa msongamano wa magari ya kila aina matatu zenye rangi ya kupambika piki piki zinasogia kwa wepesi na magari ya kibinafsi yanayojikokota kwa utulivu daraja la watembea kwa miguu limejengwa juu ya njia panda likiwa lango la watu kuvuka salama.

Barabara ya jiji imefulika na magari ya usafiri wa umma. Basi la bluu limeegeshwa karibu tukifuatwa na basi la kijani na lingine lenye rangi ya machungwa. Watu wanatembea kwa kasi pembeni mwa magari haya wengine wakiwa karibu na milango ya mabasi wakijianda kuingia au kushuka. Taswira hii inaakisi maisha ya kila siku ya jiji. Harakati, utandawazi na mchanganyiko wa watu wa kusafiri kuelekea shughuli zao.

Basi la rangi ya samawati na zambarau limepambwa kwa maandishi kwenye sehemu ya mbele na pembeni. Mabango ya pembeni yameonyeaha njia maarufu, njia zinazounganisha maeneo yenye shughuli nyingi katika jiji. Basi limeegeshwa kwenye lami likiwa karibu na watu wanaotembea au wakisubiri huduma , hali inayodhihirisha mtiririko wa maisha ya kila siku ya mjini katika usafiri.

Gari la abiria lenye rangi la waridi na nyeusi limegeshwa kando ya barabara ya jiji. Karibu na gari hilo kuna watu kadhaa moja akiwa amevaa koti la samawati mwingine akiwa amesimama karibu na mlango wa gari. Juu ya gari kuna taa ya trafiki na nyuma yake kuna majengo yenye mabango barabara imewekwa vizuizi vya chuma na kuna njia ya wenda kwa miguu pembeni.

Gari la usafiri wa umma lenye rangi angavu limeegeshwa barabarani. Juu ya gari, kuna bango linaloorodhesha vituo mbalimbali. Watu kadhaa wanapita karibu. Hii ni taswira ya maisha ya kila siku mjini ikionyesha utamaduni wa usafiri wa matatu.

Basi la abiria lenye maandishi mbele yake limesimama barabarani likizungukwa na teksi kadhaa. Watu wengi wanatembea kando ya barabara. Mandhari inaonyesha shughuli nyingi za jiji, usafiri wa umma ukiwa sehemu muhimu ya maisha ya kila siku.

Kutokea ndani ya gari linaloendeshwa barabarani kioo cha pembeni na usukani vinaangazia mtazamo wa dereva anayesafiri katikati ya mji. Katika upande wa kushoto wa barabara mabango makubwa ya matangazo yanaonekana. Barabara imegawanywa na kizuizi cha saruji huku magari mengine yakionekana mbele yakielekea pande tofauti. Taswira hii inaangazia safari.

Gari la abiria aina ya matatu limeegeshwa karibu na eneo lenye shughuli nyingi za usafiri wa umma. Juu ya gari kuna mabango yenye maandishi yanaonyesha maeneo ya huduma, ikimaanisha kuwa gari ni la usafiri wa kutoka na kuenda maeneo hayo maarufu. Pembeni yake mtu alievalia koti la kijani anainama kuangalia ndani ya gari. Huku mwengine mwenye koti jekundu amesimama karibu na gari. Mandhari yote inaonyesha shughuli za kila siku, harakati za usafiri wa jiji.

Katika eneo lenye shughuli nyingi za mjini, mabasi yaliyochorwa kwa rangi na maandishi ya kuvutia yanapita kando ya barabara iliyojaaa watu wakitembea na maafisa wa trafiki wanaoratibu mwendo wa gari. Mandhari yote inaonyesha mtiririko usio kama wa maisha ya jiji. Mahali ambapo usafiri wa umma unaendelea.

Gari moshi la kisasa lenye rangi ya nyeupe na zambarau likiwa na mstari manjano, limeegeshwa nyuma ya uzio wa chuma wa nyavu. Taswira hii inaelezea muungano wa miundombinu ya usafiri na mazingira ya asili yanayozunguka, wakati garimoshi huwakilisha kazi, maendeleo na huduma kwa jamii. Uzio na majani huashiria mipaka na hali ya visiardhi isiyosawazisha.

Magari mawili yamesimama pembeni ya barabara yakionekana kushughulikia abiria katika mazingira ya jiji. Mtu mmoja amesimama mbele akishika bango lenye majina na vituo mbalimbali, ikiashiria njia ya usafiri wa umma inayopita maeneo haya maaruf ya jijini.

Njia ni kuu zenye harakati za mji magari aina mbalimbali yanapita kwa kasi. Basi la njano linaonekana likijipenyeza miongoni mwa magari mengine madogo na malori. Watu wanatembea kando kando ya barabara wengine wakielekea kwenye maduka na mabango makubwa ya matangazo. Huku taa za barabarani zikisimamia mpangilio wa usafiri.

Barabara hii imejaa ya rangi mtindo na utambulisho wa usafiri wa mijini. Mabasi mawili yanaonekana moja ikiwa na maandishi yenye nembo simba na muundo wa kuvutia lingine likiwa na ujumbe limechorwa wa Sanaa wa kupendeza. Kwa nyuma kuna majengo na watu wanao tembea mmoja akiwa na bango kubwa hali inayoashiria shughuli za kila siku za usafiri mjini.

Basi la rangi ya waridi na nyeusi limesimama kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Watu kadhaa wamesimama karibu, baadhi wakitembea, wengine wakisubiri au kuzungumza. Mandhari ya nyuma ina mabango ya matangazo na majengo ikiashiria eneo la mjini lenye harakati nyingi. Taswira hii inaonyesha maisha ya kila siku ya usafiri wa umma katika jiji lenye shughuli nyingi.

Barabara hii inaonekana kuwa sehemu yenye shughuli nyingi za usafiri. Basi moja lenye maandishi linaonyesha mtindo wa jina unaopatikana kwa magari ya usafiri wa umma ambayo mara nyingi hujipambanua kwa jumbe za kidini au kisanii. Basi jingine linaandikwa Buruburu likiashiria mojawapo ya maeneo maarufu ya makazi jijini.

Katika eneo la mji, magari ya usafiri wa umma yameegeshwa kando ya barabara. Harakati ni nyingi na barabara imejaa magari ya aina mbalimbali kuashiria msongamano wa kawaida wa jiji. Kulia kituo cha reli kinasimama kwa utulivu kikiwa na jengo ndogo lenye paa jekundu na uzio wa watu kuzuia kuingia kiholela. Mchanganyiko huu wa mabasi na traini unaonyesha jinsi miundombinu ya usafiri inavyonganisha watu maeneo na maisha ya kila siku.

Matatu yenye rangi kali na maadishi ya kuvutia imesimama katikati ya barabra yenye shughuli nyingi. Pnde zote za barabra kuna watu wakitembea wengine wakiwa na mifuko wengine wakizugumza. Mandhari ya kawaida ja jiji yenye harakati ya usafiri

Kwenye barabara pana, basi limepambwa kwa rangi ya manjano na dhahabu ikiwa na michoro ya kuvutia na maandishi ya kifalsafa. Barabara ina mistari ya kuongoza magari. Magari mengine yakiwa nyuma ya basi hilo na miti ya kijani pembezoni. Mandhari yote inaonyesha harakati za kila siku mjini ambapo usafiri wa umma ni sehemu muhimu ya maisha ya watu wengi.

Katika kituo cha usafiri kilichojaa harakati watu wanapanda na kushuka kutoka kwenye mabasi. Basi lililo mbele linaonekana kuwa na maneno ya mwendo. Majengo marefu na mitende ya kijani nyuma yanaashiria mandhari ya jijini yenye msongamano. Watu wanatembea wengine wamesimama wakijishughulisha na ratiba zao, wakitoa taswira ya maisha ya kila siku ya usafiri jijini.

Katika kituo cha usafiri kilicho jaa harakati, gari jeupe limeegeshwa huku likiwa na mlango upande uwazi, juu yake bango linaloelezea njia mbalimbali, likiwapa abiria mwelekeo wa safari zao, mifuko kadhaa imewekwa chini kando ya gari ikiashiria maandalizi ya kusafiri.

Eneo hili linaonyesha kituo cha usafiri wa umma kilichojaa shughuli nyingi ambapo mabasi na matatu yenye rangi ya angavu yameegeshwa kando ya barabara. Watu wanaonekana wazinguka magari labda abiria wakisubiri safari au madereva wakiendelea na shughuli zao za kila siku.

Mandhari ya jiji yenye uhai ambapo mabasi maarufu yamepambwa kwa sanaa ya kuvutia barabarani na maandishi ya kipekee. Basi hilo lina muundo wa mdomo mkubwa ulio wazi pamoja na mchoro wa kupendeza na rangi angavu zinazoshika macho. Kwa nyuma tunaona jengo la kihistoria likiashiria eneo la katikati ya jiji. Watu wanatembea na kuvuka barabara wakionyesha mienendo ya kila siku ya wakaazi wa jiji na jinsi usafiri wa matatu unavyobebea roho ya mji.

Katika mtaa wa kibiashara wenye shughuli nyingi barabara ya mwelekeo mmoja imejaa magari aina tofauti kuanzia malori, magari madogo hadi vani yakisafiri kwa mwendo wa wastani. Upande wa kushoto kuna njia ya waenda kwa miguu iliyo na uzio wa chuma na mawe pembeni ikiashiria mpangilio wa mtaa huo.

Barabara yenye shughuli nyingi za usafiri, inaonyesha msongamano wa magari ya abiria hasa matatu. Watu wengi wanasoga huku na huko baadhi wakibeba mikoba, wengine wakishika mabango yenye maelezo ya vituo au nambari za magari, ishara ya harakati za kila siku za wasafiri jijini.

Njiani, katikati ya mji, magari yanapita kwa kasi huku usimamizi ya trafiki ukiwa mikononi mwa maafisa waliovaa fulana za kuangaza. Pamoja na pikipiki na magari madogo, mabasi mawili yenye maandishi makubwa yanashika macho. Kila moja likiwa na rangi zake na mtindo wa kipekee unaoleta haiba ya usafiri wa umma.

Matatu hii imepambwa kwa rangi kali na michoro ya kuvutia ikiwa na maandishi makubwa upande wake; kauli inayobeba ari ya maisha ya kila siku jijini. Bango lililoning'inizwa linaonyesha maeneo ambayo inapitia katika usafiri.

Katika eneo la jiji lenye shughuli nyingi, basi la kijani na samawati limesimama kando ya barabara. Basi hilo lina bango linaloonyesha njia na nauli. Watu wawili wamesimama karibu na basi hilo. Mbele ya basi kuna pikipiki ya rangi ya zambarau iliyoegeshwa. Mandhari ya nyuma ina majengo marefu ya kisasa na basi jingine ikiashiria kuwa eneo hili ni kituo cha usafiri.

Barabara yenye shughuli nyingi ina magari aina mbalimbali. Juu ya barabara kuna daraja la waenda kwa miguu yenye rangi ya manjano na nyeusi. Pikipiki na magari mengine yanapita huku watu wakitembea kando kando ya barabara. Upande wa kushoto kuna miti ya kijani kibichi na anga ina mawingu kiasi. Mandhari inaonyesha harakati za kila siku katika eneo la mijini.

Hii ni mandhari ya jiji yenye shughuli nyingi ya usafiri ambapo watu wamesimama karibu na matatu kadhaa za rangi ya machungwa. Moja ya matatu hizo ina bango lenye orodha ya vituo vya usafiri. Matatu hizi ni kiini cha maisha ya kila siku ya wakaazi wa jiji zikitoa huduma muhimu za usafiri kwa bei nafuu.

Ni shuguli nyingi imajaa magari ya umma yenye rangi na miundo ya kuvutia. Watembea kwa miguu na abiria wamejaa kando ya barabara wengine wakisubiri wwengine wakipita au wakizungumza. Askari wa trafiki waliovaa vijibao vinavyong'aa wamesimama katika maeneo maalum ya kudhibiti mwelekeo wa magari na usalama.

Basi za rangi mbalimbali hutokea kwa ustadi barabarani, kila mmoja ikiwa na mapambo yake ya kipekee, yanayoonyesha ubunifu na utambulisho wa uwenyeji. Majengo ya pande zote za barabara yanaonyesha shughuli nyingi. Hali ya jumla ya eneo, hujawa na msisimko wa jiji linaloishi. Makutano ya harakati za maduni na ubunifu wa mtaa.

Barabara ya mjini inaonyesha shughuli nyingi za usafiri, magari na watembea kwa miguu. Lipo gari jeupe upande wa kushoto na pikipiki inayopigwa picha kwa karibu upande wa kulia. Katika madhari ya nyuma, kuna magari mengi likiwemo basi la kijani na magari madogo ya abiria.

Kituo cha magari kinaonyesha shughuli zake, magari mengi yakiwa yamepangwa kwa mistari huku mengine yakiwa na mabango juu. Gari kuu la rangi ya dhahabu linaonekana upande wa nyuma. Pembeni yake kuna lori jeupe na magari mengine yakielekea kwa mwelekeo tofauti ndani ya barabara mbalimbali. Katikati ya barabara kuna askari wa trafiki akiwa amevaa mavazi ya usalama, akisimamia mwelekeo wa magari.

Rangi angavu imepambwa kwa sanaa ya kipekee. Pembeni kuna kibao cha marudio kilichoandikwa. Kila jina linawakilisha kituo au eneo maarufu jijini, ikiashiria njia ya usafiri wa umma inayounganisha maeneo mbalimbali ya mjini. Matatu hili lipo kwenye barabara yenye harakati, abiria wakiingia, wapitanjia wakipita na magari mengine yakisubiri.

Mandhari ya mtaa wa jiji unaonyesha shughuli za usafiri wa umma kwenye eneo lenye msongamano. Mandhari hii inaonyesha maisha ya kila siku ya usafiri mjini ambapo bango la route linakuwa muhimu kwa abiria kujua muelekeo wa magari ya abiria.

Basi la usafiri wa umma limeegeshwa pembezoni mwa barabara ya mjini. Likiwa na rangi ya fedha, na bluu. Abiria kadhaa wanaonekana ndani yake kupitia madirisha, wengine wakiwa tayari kuingia. Watu wawili wanatembea kuelekea kwenye basi hilo. Huenda ni ya abiria au wahudumu. Karibu kuna nguzo na matangazo yenye mabango mbalimbali. Mandhari ya mtaa huu unaonyesha shughuli za kawaida katika jiji.

Ktika kituo hiki cha usafiri mabasi yana matangazo ya kuvutia. Yameegeshwa sambamba kwenye lami ya mawe. Alama kubwa zenye maandishi mekundu zinaonyesha namba za ruti huku bei ya nauli moja kwa moja ikisomeka. Watu wamesimama kando kando ya barabara baadhi wajisubiri mabasi wengine wakitembea. Mandhari hujenga taswira ya maisha ya mji yaliyojaa. mwendo ,maelewano na mchakato endelevu wa kusafiri na kuwasiliana.

Basi, magari madogo, pikipiki na waenda kwa miguu wote wanashiriki barabara enye unyevunyevu huku wengine wakiwa na miavuli au makoti ya mvua. Taa za trafiki zinaonekana juu nyingine zikiwa kwenye rangi nyekundu zikidhibiti mtiririko wa magari na watu.

Mtaa wa jiji umejaa shughuli. Basi lenye mistari ya kijani na nyeupe limeegeshwa upande mmoja wa barabara likifuatiwa na basi lingine lenye mwonekano wa kisasa na rangi za kuvutia. Polisi watatu wa trafiki wamesimama karibu na magari hayo, wakiwa katika mawasiliano au wakielekeza magari. Pamoja nao kuna pikipiki iliyosimama ikiashiria usafiri mchanganyiko unaotumika mjini.

Mstari wa magari madogo ya abiria umeegeshwa kando ya barabara. Gari moja lenye rangi ya rangi ya chungwa imeandikwa orodha ya maeneo yanayohudumiwa. Majina haya yanaonyesha mtandao usafiri wa umma unaounganisha maeneo ya biashara, makazi na huduma jijini.

Katika mandhari hii ya jiji lenye pilikapilika nyingi. Basi la umma lenye maandishi limeegeshwa mbele likiwa ni sehemu la mfumo wa usafirir wa maeneo ya mtaa. Pembeni ya basi kuna bango lenye orodha ya vituo vinavyo hudumiwa ikionyesha kuwa ni njia inayohudumia maeneo ya makazi na shuguli za kila siku.

Basi la rangi ya kijani na nyeupe limesimama barabarani. Limeegemea karibu na basi lingine la buluu na nyeupe. Watu kadhaa wanatembea pembeni ya barabara, mmoja kia wana shati la madoadoa mekundu mwingine akiwa amevaa sare ya buluu. Mandhari ya nyuma inaonyesha majengo ya mijini, mabango ya biasara na mabasi zaidi yakichangia hali ya harakati nyingi za jiji katika muda wa mchana.

Gari kubwa la usafiri, linajitokeza kama kiini cha shughuli katika barabara ya jiji. Limepambwa kwa rangi angavu na michoro ya kuvutia. Mandhari ya nyuma inaonyesha mikusanyika ya watu wakitembea barabarani, pamoja na magari mengine na pikipiki zinazopita.

Katika eneo hili la usafiri mabasi yamesimama kando ya barabara huku abiria wakipanda na kushuka kwa haraka. Pikipiki kadhaa zimeegeshwa pembeni baadhi zikiwa na waendeshaji wakisubiri wateja au wakipumzika Kwa muda mfupi mfupi. Mchanganyiko huu wa watu, magari na alama za biashara huonyesha mtiririko hai wa maisha ya kila siku katika kitovu cha jiji.

Njia ya barabara yenye msongamano wa magari kama vile mabasi, pikipiki na magari binafsi, imepangwa na mistari ya jiji. Anga la mawingu linakamilisha mandhari hii yenye mchanganyiko wa harakati za kisasa na tabia za asili sana sana usafiri.

Basi la kijani linaelekea upande wa kushoto, huku likifuatwa na pikipiki kadhaa, zinazovuka barabara kwa haraka. Njiani watu wanatembea kati ya magari na maduka, shughuli za kila siku za jiji zinaonekana, kama vile msongamano wa magari na harakati za watembea kwa miguu.

Shughuli nyingi imepambwa na matatu zenye rangi angavu. Abiria na wapita njia wamesimama au wanapita kando ya magari hayo, wakiendelea na shughuli zao za kila siku. Mandhari hii inaonyesha kawaida ya jiji yenye harakati za usafiri.

Barabara yenye msongamano wa mjini inaoenekana wazi. Ikiwa na magari aina ya matatu yaliyopambwa kwa rangi angavu na miundo ya kipekee. Askari wa usalama au wa usimamizi wa trafiki wamevaa vizibao vya kuangaza na kusimama maeneo ya barabara wakisimamia mtiririko wa asubuhi.

Njia ya reli inapita katikati ya kituo chenye majukwaa pande zote mbili, huku paa zenye rangi nyekundu zikitoa kivuli kwa abiria. Watu wanatembea au wamesimama pembezoni wakisubiri usafiri au washiriki shuguli za kila siku. Kushoto kuna barabara inayojaa magari ikijumuisha magari madogo na malori na sehemu ya maegesho enye magari yaliyoegeshwa kwa mpangilio.

Mji umejaa magari ya aina mbalimbali mabasi, magari madogo na pikipiki yanayoelekea upande mmoja yakionyesha harakati za kila siku za usafiri mijini. Mazingira ya barabara yana taa za barabarani na uzio upande wa kushoto huku anga la mawingu likionyesha hali ya hewa ya wastani.

Eneo la wazi mbele ya jengo lenye matangazo. Matatu kadhaa meupe yameegeshwa kwa mistari ya kawaida. Kando ya matatu kuna watu waliokusanyika huenda ni abiria au waendesha huduma wakijiandaa kwa safari au shughuli nyingine za kila siku. Mandhari hii inatoa taswira ya sehemu yenye harakati nyingi iliyopangwa kwa madhumuni ya kusafiri.

Maandishi ya rangi tofauti tofauti yametundikwa kwenye bango kubwa linaloonekana kama la maelekezo ya maeneo maarufu au vituo vya usafiri. Kwa ujumla hali hii ina akisi uzalendo wa usafiri wa umma au biashara katika eneo lenye pilka pilka za kila siku.

Barabara ya jiji imejaa pilikapilika. Basi moja limesimama mbele ya lingine, yakiwa yameegeshwa kando ya magari mengine ya usafiri wa umma. Askari wa trafiki na wapita njia wanachangamka barabarani. Jengo refu la kisasa na mabango ya matangazo huongeza hamasa ya mandhari hii yenye nyingi inayoonesha maisha ya kila siku ya jiji.

Mwonekano kutoka upande wa gari, unaonyesha safari kwenye barabara kuu. Kioo cha pembeni na sehemu ya dirisha, vinaonekana kwa ukaribu vikionyesha magari mengine mbele, yakisafiri kwa mwendo wa kasi, mwelekeo mmoja. Kushoto kuna ukuta mrefu wa zege, unaotenganisha barabara na mtaa wa jirani, huku daraja likipita juu kidogo mbele.

Katika kona ya kituo cha usafiri kilichojaa shughuli, gari la abiria limeegeshwa mbele. Rangi zake zikiwa na mchanganyiko. Watu kadhaa wamesimama karibu na gari hilo, baadhi yao wakiwa wamevalia sare, wakionekana kushiriki shughuli za usafirishaji au ulinzi.

Mtaa wenye shughuli nyingi unaonyesha magari na mabasi yakisafiri kwa pande zote huku njia kuu ikiwa na kizuizi cha chuma katikati kinacho tenganisha mwelekeo wa magari. Alama za barabarani ni wazi zikionyesha mpangilio mzuri wa miundo mbinu ya mji.

Matatu imeegeshwa mbele ya duka ya bidhaa. Juu ya matatu, kuna alama zinazoonyesha, inafanya safari ya moja kwa moja kuenda Nakuru. Mandhari ya nyuma inaonyesha maduka na alama mbalimbali za biashara. Mkusanyiko wa magari, alama na maandiko, unatengeneza mandhari haya ya jiji la kibiashara, ambapo usafiri na biashara vinaendelea kwa pamoja.

Gari la abiria lililopakwa rangi ya zambarau limeegeshwa kando kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Askari wa trafiki amesimama pembeni akiwa na fulana ya uthini na fimbo mikononi, ishara ya usimamizi na uelekezi. Nyuma yake, magari na mabasi mengine yanaonekana yakiwa tayari kwa safari.

Muonekano kutoka upande wa dirisha la gari unaonyesha barabara kuu yenye njia kadhaa ikiwa na uzio wa zege katikati na uoto wa kijani upande wa kushoto, daraja la waenda kwa miguu linaonekana mbele likivuka juu ya barabara huku mabango makubwa mawili yakionekana kushoto, miongoni mwa mandahari yana nyumba, kuna majengo ya mjini, yanaonyesha kuwa eneo hili iko katika mazingira ya miji.

Mlolongo wa magari ya abiria umejaa barabarani kila moja likiwa na rangi na maandishi ya kipekee. Gari kubwa lenye rangi nyekundu limejivuta mbele. Pembeni kuna matatu ndogo. Nyuma majengo marefu yenye madirisha mengi yamesimama. Mandhari inaonyesha mchanganyiko wa shughuli za kila siku, msongamano wa magari na mfumo wa usafiri wa umma.

Magari mawili ya usafiri wa abiria yameegeshwa mbele ya jengo. Mtu mmoja amesimama karibu na basi la kushoto na mwingine anaonekana akiwa ndani ya basi la kulia. Rangi ya angavu na maandishi yaliyopambwa huakisi mwonekano wa magari ya uchukuzi wa jiji, yakiwa sehemu ya mtandao wa usafiri wa umma katika maeneo ya mjini.

Mabasi na magari yanakatiza barabara ya lami kwa mfululizo yakizunguka stesheni ya reli ambayo imesimama kwa mwinuko wa kimkakati. Tangi la mafuta limeegeshwa karibu likiashiria mwingiliano wa usafiri. Watu wachache wamesimama pembezoni baadhi yao wakitembea kwa haraka, wengine wakitazama kwa utulivu. Hali ni ya harakati nyingi ya usafiri.

Mabasi madogo yenye maandishi yamaegeshwa au yanapita kwa kasi yakibeba abiria kati ya vijiji na miji mikubwa, pikipiki nazo zimesheheni eneo hilo zikionyesha mtandao wa usafiri unaobadilika kwa kasi ,watu waliovaa sare huenda ni madereva au wahudumu wa kituo wanaonekana wakishughulika wakichangia harakati za kila.

Taswira hii inaonyesha barabara ya magari yenye shughuli nyingi. Kushoto kuna magari kadhaa likisemo Lori jeupe kwenye njia nyingi huku kulia kuna matatu ya njano yote yakisafiri katika njia tofauti. Katika madhari ya nyuma kuna magari mengine likiwemo basi na pikipiki chache zikionyesha usafiri wa mchanganyiko wa abiria na binafsi.

Mandhari ya jiji imejaa uhai. Katikati ya mitaa yenye shughuli mabasi ya abiria yamesimama kando ya barabara. Watu wengi wanatembea kwenye njia ya waenda kwa miguu wengine wakisubiri usafiri huku wengine wakipita tu katika shughuli zao za kila siku. Hali hii ni mfano halisi wa maisha ya jiji la kisasa.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi inaangaziwa hapa. Magari kadhaa hasa magari ya abiria ya aina ya matatu yamesimama upande mmoja wa barabara. Mbele, kibao kilichowekwa chini kinaashiria kituo cha usafiri kuelekea Meru. Nyuma yake magari mengine yenye maandishi yanaonyesha uwepo wa huduma za kusafirisha kwa ratiba au umbali maalum. Mkusanyiko wa watu na magari unaashiria kituo cha usafiri wa umma na mienendo ya kila siku katika jiji.

Mwanga wa mchana unamulika barabara yenye shughuli nyingi, ambako basi lenye rangi angavu, na maandishi limeegeshwa kwa haiba. Uchoraji wa kipekee kuipa haiba ya kisanii ikionyesha utamaduni wa mtaa, na ubunifu wa vijana. Hali ya eneo hili ni ya harakati, gumzo, na mwamko wa jiji lili, linaloishi.

Magari ya usafiri wa uma ikiwemo mabasi na matatu zenye michoro yenye rangi mbalimbali. Yameegeshwa kando kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Watu wamekusanyika karibu na magari hayo wengine wakisubiri chini ya miavuli wakionyesha hali ya kusubiri abiria au kusafiri. Mzunguko wa shughuli na msongamano huu unaelezea maisha ya kila siku katika kituo cha usafiri.

Basi linaonekana likipita barabarani huku moshi wa kutolea nje ukitoka nyuma yake. Pande za barabara kuna watu kadhaa wengine wakiwa kwenye pikipiki na wengine wamesimama wakitazama au wakisuburi. Mandhari hii inasisitiza mienendo ya kila siku ya usafiri mijini. Changamoto za mazingira na muingiliano wa watu katika muktadha wa barabara yenye shughuli nyingi.

Barabara enye njia nyingi ina magari kadhaa yakisafiri ikiwemo gari la buluu mbele ya gari jeupe nyuma yake yakionekana yakielekea upande moja. Katikati kuna ukanda wa kijani uliotenganisha njia ukipamba mwonekano wa mji. Hali ni tulivu ikitoa hisia ya shuguli za kila siku mjini.

Barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na magari na watu wakitembea kando yake. Katikati ya picha kuna ishara za barabarani zinazoelekeza maneno. Magari kadhaa yanaonekana barabarani yakiwemo gari la polisi upande wa kulia. Kwa mbali majengo na mabango ya matangazo yanaonekana yakionyesha mandhari ya mji wa kisasa.

Askari yuko kazini katikati ya jiji. Kuna magari na pikipiki barabarani. Mabasi mawili upande wa mbele. Kuna watu wengi wakiwa wamesimama kando ya barabara. Nyuma ya mabasi kuna bango. Majengo ya ofisi yanaonekana nyuma. Miti na mimea inazunguka eneo hilo.

Barabara yenye shughuli nyingi za usafiri wa umma ambapo kuna matatu kadhaa za rangi ya fedha zimeegeshwa na watu wakiwa karibu nazo. Baadhi yao wamevaa fulana za zambarau zenye mistari ya manjano labda wahudumu wa matatu au makondakta. Mtu mmoja anashikilia bango lenye orodha ya maeneo na nauli.

Basi la samawati linaonekana na abiria na mtu mwenye kofia ya kijivu akisimama karibu nalo. Mbele yake basi la manjano na nyekundu lina maandishi yanaonyesha orodha ya njia zake. Mandhari inaonyesha barabara yenye hali ya unyevunyevu, nguzo zilizo na mabango na shughuli za usafiri wa umma katika eneo la mjini.

Barabara kuu yenye shughuli nyingi za magari ikiwa na njia kadhaa za usafiri. Kuna magari mbali mbali yanayoenda pande zote yakiwemo: magari madogo, basi na lori. Njia ya kati kati imegawanywa na kizuizi chenye mimea na vizuizi vya usalama.

Barabara yenye shughuli nyingi za mijini ikiwa na magari ya aina mbalimbali yakiwemo mabasi, malori na magari madogo yakisafiri kwa pande zote mbili. Kuna watembea kwa miguu wakitembea kwenye njia za kando na wengine wakivuka barabara. Mizunguko ya biashara inaonekana pembezoni mwa barabara ikiwa ni pamoja na majengo ya biashara na makazi. Pia kuna wachuuzi walioweka bidhaa chini ya miavuli upande wa kushoto.

Barabara yenye shughuli nyingi za jiji magari makubwa mawili yakiwa na maandishi yenye kuvutia watu wanatembea na kushirikiana karibu na magari hayo akiwemo afisa wa trafiki aliyevaa koti la njano. Mandhari inaonyesha hali ya shughuli na harakati za kila siku katika jiji lenye msisimko.

Barabara yenye shuguli nyingi za usafiri wa umma ambapo kuna basi pembeni likiwa limepambwa na matangazo mbalimbali. Ndani ya basi viti vya njano vinaonekana kupitia madirisha. Karibu na basi, kuna bodaboda iliyopaki.

Magari ya usafiri wa umma yakiwa yameegeshwa kando ya barabara, huku moja likiwa na maandishi. Abiria wanapanda gari na mizigo ikiwa imepangwa juu ya magari. Maduka na biashara za eneo hilo yanaonekana, ikiwemo duka la Safaricom. Mandhari inaonyesha shughuli nyingi za usafiri na biashara katika eneo lenye msongamano wa watu.

Barabara ya jiji yenye msongamano wa magari na watembea kwa miguu. Kuna basi lenye rangi ya ngavu, gari la kijani na magari mengine kadhaa yakisafiri katika njia tofauti. Trafiki inasimama na taa za barabarani huku zingine zikiwa zimewaka nyekundu.

Barabara pana yenye njia kadhaa ya magari na watembea kwa miguu. Watu wawili wamesimama kwenye barabara ya pembeni upande wa kulia. Njia zimegawanywa kwa vizuizi na magari kadhaa yakiwemo, lori jeupe, yanaonekana yakipita. Barabara ni yenye unyevunyevu, ikiashiria mvua ya hivi karibuni na miti pamoja na majengo yanaonekana kwa mbali.

Sehemu ya ardhi yenye matope inaonyesha bomba lililozikwa nusu chini ardhini likiwa limeunganishwa kwa kiungo cha kati. Maji yamejaa kwenye mashimo madogo karibu na bomba yakionyesha kuwa eneo hilo ni lenye unyevu mwingi au limepitia mvua hivi karibuni. Mandhari hii inaashiria ukarabati wa mifumo ya maji au mifereji.

Mandhari hii inaonyesha eneo la ardhi ambalo limechimbwa hivi karibuni. Udongo wa rangi ya giza uliojaa madonge unaonyesha kuwa ni sehemu yenye rutuba. Bomba la kijani linalopita kwenye ardhi linaweza kuwa sehemu ya mfumo wa umwagiliaji, usafirishaji maji au kazi ya kitaalamu ya uhandisi.

Kwenye ukuta wa rangi ya manjano, bomba la nje la maji lililongaa linatundikwa kwenye bomba la usawa. Lina vitufe viwili vya kurekebisha mtiririko, kimoja juu kikiwa na umbo la msalaba na kingine pembeni chenye miinuko mitatu ya mviringo. Mfumo huu unaonyesha muundo rahisi lakini imara wa usambazaji wa maji.

Tanki mbili kubwa za maji kila moja ikiwa na ujazo wa lita elfu tatu zimesimama kwa udhabiti sakafuni juu ya vigae safi. Mabomba ya kijani ya plastiki yanatoka kwenye tangi hizo yakielekezwa chini kwa mfumo wa kusambaza maji huku viunganishi na vali zikisimamia mtiririko kwa usahihi. Mandhari hii inaonyesha jitihada za kuweka mfumo wa maji wa kisasa labda kwa matumizi ya nyumbani, taasisi au jamii inayojitegemea.

Mfumo wa mabomba na mitungi ya chuma unaonekana ukifanya kazi ya kusambaza maji . Mtungi mkubwa wa bluu umeunganishwa na mabomba meupe yanayoingia na kutoka kwa upande mbili huku chuma zikiwa na vishikizo vya buluu na nyekundu kwa udhibiti wa mtiririko.

Sehemu ya mfumo wa mabomba ya viwandani yenye vipengele mbalimbali inaonekana. Mandhari ya nyuma ina madirisha na boriti za muundo wa mjengo ikiashiria kuwa mfumo huu uko ndari ya mjengo la viwandani. Mfumo huu ni muhimu kwa usafirishaji wa vimiminika katika matumizi ya viwandani kama vile usambazi wa maji.

Mirija mitatu, miwili ya kijani na moja nyeusi, imewekwa kwa mwelekeo tofauti, ikiwa na viunganishi vya buluu kwenye moja yao. Ikiwa ni dalili ya mfumo wa umwagiliaji au uondoaji wa maji. Mchanganyiko huu wa maji na vifaa, huonyesha juhudi za kudhibiti maji katika mazingira ya kazi ya shambani au bustani, ambapo kila kipande cha vifaa kina nafasi yake katika uhai wa mchanga na mimea.

Shimo lenye maji limechimbwa kwa kina katika sehemu ya ujenzi na udongo mweusi umepandwa pembeni kwa utaratibu unao ashiria kazi mpya ya miundo mbinu. Mwonekano huu unatoa hisia ya mwanzo wa maendeleo ambapo hatua ya kwanza imekamilika na matarajio ya mabadiliko makubwa yanatazamiwa.

Chemichemi ya mapambo yenye ngazi, inabubujika maji kutoka kwenye vinyeleo vya simba vilivyowekwa kwenye baseni la kati. Nguzo kuu katikati inaunga mkono bakuli kubwa ambapo maji huelekezwa na kisha kumwangika kwa mkondo wa upole. Mandhari ya nyuma inaonyesha majengo ya kifahari yenye paa kali, na mirija ya moshi.

Takataka za aina mbalimbali zimekusanywa kwa wingi katika eneo la wazi lenye nyasi. Sehemu ya nyuma ina majengo yenye rangi ya buluu na manjano huku ukuta wa mawe ukiinuka upande wa kulia wa mandhari. Sehemu hii inatoa picha ya eneo lililoachwa pasipo usimamizi na hali ya usafi kwa duni. Jambo linaloweza kuashiria changamoto za kimazingira au ukosefu wa mifumo bora ya utupaji taka.

Udongo umevurugika kama ishara ya kazi ya hivi karibuni, labda uchimbaji au ukarabati. Bomba la plastiki la kijani linapimba katikati ya udongo likifunikwa kwa sehemu kana kwamba lilikuliwa na au liligunduliwa kwa bahati mbaya.

Mifereji mitatu ya chuma imefungwa ukutani, kila moja ikitiririsha maji kwa kasi ya wastani. Zana hizo zina dalili za kutu na umri huku mabaki ya rangi ya kijani kibichi yanayoashiria ukuaji wa kuvu au muani yakionekana kuzunguka sehemu ya msingi wa bomba. Maji yanayotoka ni safi yakielekea chini kwenye uso usioonekana moja kwa moja.

Katika kona ya chumba kuna mandhari ya maisha ya kila siku yenye vitu vichache lakini vinaelezea hali ya matumizi na utunzaji. pipa la plastiki la buluu limewekwa pembeni, huenda ni kwa ajili ya kuhifadhi maji. Karibu, kuna pipa la taka lenye mfuko mweusi uliowekwa ndani yake pamoja na jozi la viatu vya kuvalia ndani.

Sehemu ya bomba la kijani imeunganishwa kwa vifungo vya plastiki vya bluu ikiwa imefukiwa nusu chini ya udongo. Ardhi inaonekana kuwa kavu na vipande vidogo vya mawe vimesambazwa karibu na bomba hilo. Uunganishaji wa bomba umewekwa kwa mpangilio unaoonekana dhabiti ukiashiria matumizi ya mfumo wa umwagiliaji au usambazaji wa maji.

Juu ya mlango wa duka kuna bango linalo tangaza huduma za barafu, maji safi na pipi za barafu. Hatua ya vigae mbele ya mlango vinaonyesha duka liko wazi kwa wateja likiwa na manthari safi na rangi angavu zinazovutia macho ya wapita njia. Uwasilishaji huu unaonyesha mtazamo wa kibiashara unaolenga afya na uburudisho wa haraka.

Mtaro wenye kina kirefu umejaa maji yanayoakisi anga la juu, huku mzunguko wake ukiwa umefunikwa na udongo mweusi unaoashiria unyevunyevu au mvua ya hivi karibuni. Ukingoni mwa mtaro kuna vichaka vya kijani na miti midogo, vinavyodokeza kwamba eneo hili bado lina uoto wa asili.

Mirija mikibwa ya silinda imetandazwa ardhini juu ya udongo wa kichaka, mingi ikiwa imepangiliwa sambamba. Mwonekano wake wa chuma waweza kuashiria matumizi ya viwandani, au usambazaji wa maji, au mifumo ya mifereji. Mtu mmoja amesimama karibu. Miguu yake ndio inaonekana ikidokeza uwepo wa msimamizi au mfanyikazi anayeshughulikia eneo hilo.

Mtaro mrefu wenye kina kirefu umechimbwa kwenye ardhi ya majani na mtabaka ya udongo yaliyotolewa yamepangwa kando kwa safu. Chini ya mtaro maji yamekusanyika sehemu fulani yakionyesha athari ya mvua au matumizi ya maji katika kazi ya ujenzi. Katika mandhari ya nyuma nguzo kadhaa za umeme zimesimama sambamba na mtaro zikiwa zimefungwa nyaya zinazoelekea kusambaza nishati katika eneo hilo.

Tovuti ya ujenzi inaonyesha tingatinga upande wa kulia likifanya kazi ya kuchimba mitaro kwenye ardhi ya udongo. Karibu na mitaro huo kuna marundo ya mawe mchanga yaliyosambaa kandokando. Nyuma kidogo majengo yaliyojengwa tayari yanatazama pamoja na nguzo za umeme na nyaya zinazoelea angani Mandhari yote Inaashiria shughuli za maendeleo ya miundombinu katika eneo linalokua.

Kundi la taka limetapakaa katika eneo la wazi, likijumuisha plastiki, chupa, karatasi na mabaki mengine ya vifaa vya matumizi. Kwa umbali, miti na mioto ya asili imezingira eneo hili, lakini taka zilizotawanyika zinaonekana kuwa sehemu kubwa ya mandhari. Mandhari haya yanaonyesha hali inayohitaji hatua za haraka katika usimamizi wa taka ili kurejesha uzuri wa mazingira.